Bidhaa za mbolea ya baraka zimeonyeshwa kama mbolea ya kupandia na kuongeza lishe kwa viazi na vitunguu hii bidhaa ni ya kilimo na sio dawa za wanyama imeundwa mahususi kwa ajili ya kuongeza lishe kwa mazao ya vitunguu na viazi.

Kundi la watu mwanaume na mwanamke wakiwa wamevalia barakoa, chupa mbalimbali zenye madawa yenye kuhusisha utunzaji wa wanyama mbalimbali ambazo huwakinga na magonjwa tofauti tofauti.

Kundi kubwa la watu mbalimbali, waliokuwepo katika eneo la mavuno ya viazi ambao wametoa kuvuna shambani, huku wakipakia viazi hivyo katika kontena mbalimbali, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kufanya mauzo. Wakulima hutumia viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa kwenye shamba kubwa la mahindi. Baadhi ya mahindi yamekwishavunwa yaliyokuwa chini mengi, yeye akishikilia kiroba chenye mahindi kadhaa. Mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanafanya uvunaji wa mahindi mbalimbali yaliyopo chini, mahindi hutumika kama zao la biashara kwa kulima ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la hoho, wakulima hao wakiwa katika shamba la hoh,o ambazo hoho hizo nyingi bado hazijaiva. Hoho ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa katika mashamba makubwa ya mahindi yenye rangi ya kijani wakiwa wanavuna mahindi yao na kuyapakia katika viroba tayari kwa ajili ya kwenda kuuza. Wakulima hutumia mahindi kama zao la biashara ili kujipatia kipato.

Eneo la mashamba makubwa ya migomba eneo hilo lenye migomba mingi ambayo huzalisha ndizi, ndizi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa la mahindi lililomzunguka katikati yake, akiwa ameshikilia hindi mojawapo. Mahindi ni zao la biashara, linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la viazi, wakulima hao wakiwa wapo shambani wakivuna viazi mbalimbali. Wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa katikati ya shamba la mananasi akiwa amezungukwa na mananasi mengi lakini pia vichaka na miti yenye rangi ya kijani. Nanasi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la wakulima mbalimbali waliotoka kuvuna viazi mbalimbali na kuvifungasha katika viroba vikubwa ili kuweza kuvipaki katika gari na kupeleka sokoni. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye shamba la mahindi wakifanya uvunaji wa mahindi hayo. Mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima tayari kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba kubwa la nyanya . Nyanya mbalimbali zikiwa katika shamba hilo, ambazo nyingi bado hazijaiva . Wakulima hutumia nyanya hizo kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Kundi la watu wakiwa wamezungukwa na shamba kubwa la mahindi, wakifanya mavuno hayo ya mahindi na kuyaweka katika viroba; mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa ambapo kwa pembeni kuna mafungu makubwa ya viazi vilivyofungwa kwenye viroba, na gari tayari ya kupakia viroba hivyo vya viazi. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la mipapai, mipapai hiyo iliyomingi yenye rangi ya kijani ambayo bado hayajaiva, mkulima huyo akiwa ameshikilia baadhi ya mapapai, mapapai ni zao la biashara linalo tumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katikati ya mahindi ambayo yamekwishavunwa. Kwa nyuma kuna shamba kubwa la mahindi, mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye shamba wakiwa wamepakia nyanya mbalimbali kwenye makontena meusi tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, zao la nyanya ni zao biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba ambalo mimea mingi imezungukwa na vichaka vya miti yenye rangi ya kijani. Pori hili hubeba mazao mbalimbali kama vile, maboga ,karoti na viazi ambavyo, wakulima hutumia mazao haya kwa ajili biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali, eneo hilo la shamba la nyanya mkulima akiwa anaziangalia nyanya hizo, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na mimea mbalimbali, ambapo mkulima anavuna viazi katika eneo hilo, mkulima hutumia viazi kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo la shamba la mapapai, mapai ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima mbalimbali. Shamba hilo la mapapai ambayo lina mapapai mengi ambayo bado hayajaiva, wakulima hutumia mapapai kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali waliopo kwenye shamba wakivuna viazi tayari kwa ajili ya kwenda kuvipeleka sokoni na kuuzwa, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa katika shamba wakifanya uvunaji wa viazi; viazi hivyo huandaliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la mipapai lenye ardhi yenye rangi nyekundu. Shamba hili la mipapai lina mapapai mengi ambayo bado hayajaiva. Mapapai ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na migomba mbalimbali na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani migomba hii uzalishaji ndizi ambazo hutumiwa na wakulima kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa ametoka kuvuna mahindi mbalimbali na kuyaweka katika ndoo, tayari kwa kuyafunga na kuyaweka katika viroba, na kwenda kuviuza sokoni. Mkulima hutumia mahindi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la mapapai, eneo hilo lina mapapai mengi ambayo yaliyolimwa, mkulima akifanya au akikagua baadhi ya mapapai hayo katika shamba mapapai ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na watu mbalimbali ambao wanafanya mavuno ya viazi hivyo, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la vitunguu, limezungukwa na vitunguu vingi na mimea yenye rangi ya kijani. Vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo Kubwa la shamba la karoti, shamba hilo ambalo wakulima wameshavuna karoti nyingi ambazo ameziweka chini tayari kwa ajili ya kuzipakia na kwenda kwa ajili ya kuziandaa na kuziuza, karoti ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu mbalimbali waliotoka kufanya mavuno ya vitunguu wakiwa wameshikilia ndoo tayari kuweke vitunguu hivyo na kwenda kuviuza masokoni, vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa kwenye mti wa mparachichi. Maparachichi hayo, mengi yakiwa bado hayajaiva kwa ajili ya matumizi. Maparachichi hutumiwa na mkulima kama zao na biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato

Mtu akiwa katika shamba la migomba ambako anapanda migomba hiyo akizungumza na ardhi yenye miti mingi na mimea yenye rangi ya kijani. Migomba ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kuuza hizo ndizi kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakiwa wameshikilia mapanga katika mikono yao waliozungukwa na ndizi ambazo zimekwishavunwa, kwa nyuma kukiwa kuna mashamba makubwa ya migomba. Ndizi hutumika kama zao la biashara kwa wakulima ili kuweza kujipatia kipato.

Mtu huyo, akiwa amezungukwa na mafungu ya nyaya mbalimbali ambayo yamekwisha andaliwa , nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakifanya mavuno ya mananasi katika eneo hilo, wakiandaa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa wakiweka katika makontena mekundu. Mananasi ni zao la biashara yanayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa katika nyanya nyingi ambazo zimekwisha kutoka kuvunwa mkulima huyo akiwa anapakia nyanya hizo zilizoiva kwenye makontena mbalimbali kwa ajili ya kupeleka sokoni na kufanya mauzo, nyanya ni soko ama zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu waliotoka kuvuna ndizi mbalimbali katika shamba, tayari kwa ajili ya kuzipakia na kuziweka katika kontena na kupeleka sokoni. Zao la ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kilimo cha nyanya, eneo hili la shamba la nyanya ambazo nyanya nyingi zimekwisha kuiva lakini baadhi zikiwa bado hazijaiva; nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la nyanya, nyanya zikiwa baadhi zimeiva nyingine bado hazijaiva. Eneo hili la shamba lenye mimea ya kijani. Zao la nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba kubwa la viazi mkulima akiwa anavuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kwenda kuvipeleka sokoni na kuuzwa. Wakulima hutumia viazi kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Eneo la shamba ambalo lina nyasi na miti mbalimbali, na migomba yenye rangi ya kijani. Migomba huzalisha ndizi ambazo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba lililozungukwa na mimea mbalimbali vitunguu vingi ambavyo vimetoka kuvunwa shambani vimewekwa katika ardhi. Vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu wawili wakiwa katika mti wa maembe, wakiwa wamezungukwa na shamba kubwa la mahindi , mti huu wa maembe hutumika kuzalisha maembe tayari kwa ajili ya kwenda kuuza ambapo wakulima hutumia kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la shamba mkulima akiwa ameshikilia tikiti ambalo limekatwa katika eneo la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani. Matikiti ni zao la biashara yanayolimwa na wakulima ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la mahindi, wakulima hao wawili waliotoka kuvuna mahindi hayo mengi tayari kwa ajili ya kuweka katika magunia na kwenda kuuza sokoni. Mahindi ni zao la biashara linalotumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba ambako lina mimea yenye rangi ya kijani, lakini pia kontena zilizokuwa tiyari ambazo watu wameweka hoho ambazo zimekwisha vunwa. Hoho ni zao la biahara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la viazi ambalo wakulima hao wametoka kuvuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kwenda kuuza, wakulima hutumia viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya lenye ardhi nyekundu na mimea mbalimbali yenye rangiya kijani. Kontena nyeusi zikiwa tayari zimepakiwa kwaajili ya kutoa nyanya hizo sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Wakulima wakichuma tayari kwaajili ya kwenda kuziuza. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiiingizia kipato.

Watu mbalimbali, wakiwa kwenye shamba kubwa lenye migomba mingi ambayo ina ndizi ambazo bado hazijaiva. Wakulima hawa hutumia zao hili la ndizi kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye shamba la vitunguu ambavyo vitunguu vingi vilikuwa vimeshavunwa, wanavipakia katika lori tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza katika masoko, vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba kubwa la vitunguu vitunguu hivyo ambavyo vimekwishavunwa vitunguu ni zao la biashara linaotumika na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato

Mkulima akiwa ndani ya shamba la nyanya mkulima huyo ametoka kuvuna nyanya nyingi na kuziweka katika kiroba tayari kwa ajili ya kwenda kuzipakia na kwenda kuziuza, nyanya nyingi ambazo zimeiva nyanya ni zao la biashara linatumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la nyanya; lililozungukwa na mimea mbalimbali lakini pia miti yenye rangi ya kijani. Mkulima huyo ameshikilia nyanya ambayo ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba ambapo kuna nyanya mbalimbali ambapo zingine zimeiva na nyingine hazijaiva. Wakulima hutumia nyanya kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Shamba la nyanya, eneo hilo la shamba kubwa la nyanya, mkulima akifanya ukaguzi na hukagua baadhi ya nyanya ambazo nyingine zimeiva na nyingine bado zikiwa hazijaiva, nyanya ni zao linalotumiwa na wakulima kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba eneo hilo la shamba la nyanya kukiwa na mimea mbalimbali ikiwa imeota yenye rangi ya kijani ambapo nyanya huzalishwa katika shamba hilo makontena tofautitofauti yakiwa tayari yamepakia nyanya tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, nyanya ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba la nyanya, eneo hili nyanya zinavunwa tayari kwaajili ya kwenda kuuzwa, watu mbalimbali wakipakia nyanya hizo katika kontena maalumu kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo, wakulima hutumia nyanya kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa la vitunguu, linalozungukwa na nyasi ama mimea yenye rangi ya kijani. Kwa nyuma kwa mbali kukiwa na miti mingi na nyumba kwa pembeni. Vitunguu ni zao la biashara, linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa katika gari lililopakia mananasi mengi, akiwa amezungukwa na shamba kubwa kwa pembeni. Mananasi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba la nyanya ambako baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa bado hazijaiva. Nyanya ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la nyanya, shamba hilo ambalo lipo kwenye mfumo mzuri kuhakikisha uzalishaji wa nyanya unatokea kwa wingi katika eneo hilo la shamba. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingiza kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye shamba wakivuna viazi, ambapo baadhi yao ikiwa wameweka kwenye viroba na wakipakia kwenye gari tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Zao la viazi hutumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa ambapo kuna mimea yenye rangi ya kijani, shamba hili ni huzalisha pilipili mbalimbali, kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti, wakulima hutumia pilipili kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la matikiti yaliyopo chini ,huku mkulima akishikilia tikiti moja akizungukwa na ardhi yenye udongo mwekundu na mimea yenye rangi ya kijani. Matikiti ni zao biashara linalotumiwa na wakulima kwajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima aliyepo katika shamba kubwa la migomba, akishikilia baadhi ya ndizi ambazo amekwisha kuzivuna. Zao la ndizi hutumika kama zao la biashara kwa wakulima, ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo la shamba la kisasa ambapo mimea hiyo inakua ikizalisha pilipili mbalimbali. Pilipili ni zao la biashara linalotumiwa na wa kulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje kukiwa kumezungukwa na miti na ardhi yenye mimea ya kijani viroba vingi ambavyo vimefungasha viazi mbalimbali tayari kwa ajili ya kwenda sokoni na kuuzwa, viazi ni zao la biashara ninaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Nyanya zilizokuwepo katika eneo kubwa la shamba. Nyanya hizi zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye shamba la viazi, eneo hilo likiwa lina mimea lenye rangi ya kijani na miti yenye rangi ya kijani, mtu akiwa ameshikilia viazi viwili ambapo viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa anamwaga vitunguu, akiwa ameshikilia kikapu .Vitunguu ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa katika shamba kubwa la migomba, migomba huzalisha ndizi mbalimbali, ndizi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima tofaut tofauti, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la soko, watu wakiuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo mananasi na matunda mengine kama maembe. Mananasi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa ambapo hutumika kwaajili ya watu kuaandaa mahindi kwaajili ya kwenda kuyauza, watu mbalimbali wakiwa wametoka kuvuna mahindi na kuyaandaa kwaajili ya kwenda kuuzwa, mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje la nyumba kukiwa na migomba na mimea mingine tofautitofauti ikiwa na rangi ya kijani. Migomba huzalisha ndizi ambazo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye ardhi nyekundu, eneo hili kuna watu mbalimbali wakivuna viazi. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye miti ya mipapai, eneo hili lina mipapai mingi ambayo bado hayajaiva. Mapapai ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu mbalimbali, wakiwa katika eneo la uandaaji wa mananasi. Mananasi haya hulimwa kama zao la biashara, ambapo wakulima mbalimbali hutumia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na miti mirefu ya kijani, chini kukiwa na mahindi mbalimbali yaliyokusanywa tayari kuwekwa katika viloba watu mbalimbali katika eneo hilo ikiashiria wakulima wakilima zao la mahindi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo mtu akiwa amevuna mahindi mengi. Mahindi ni zao la biashara, wakulima hutumia mahindi kama zao la biashara kwaajili ya kujiingizia kipato.

Eneo lenye nyanya ama shamba lenye mazao yenye nyanya mbalimbali zenye zilizokuiva na nyingine bado hazijakwiva. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu wakiwa wanaume na wanawake, wakiwa wanapakia ndizi nyingi, ambazo zimetoka kuvinwa shambani zikiwa zinapakiwa kwenye gari, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa kwenye mashamba ya mahindi, eneo hili lina mashamba yenye mahindi mengi yenye rangi ya kijani. Mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye watu mbalimbali, eneo hilo likizungukwa na mimea ya rangi ya kijani lakini wakiwa wanavuna karoti. Karoti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mipapai, mipapai hiyo mingi ambayo bado hayajaiva. Mapapai ni zao la biashara linalotumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la migomba. Eneo hili lililopo sehemu ya nje kukiwa na mgomba ambao umezalisha ndizi mbalimbali. Ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba lenye ardhi yenye matuta mbalimbali ambako mfumo wa maji wa mabomba ukipita katika eneo hilo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji ambacho husaidia wakulima kumwagilia maeneo yao ya shamba.

Eneo la nje ambapo kuna migomba mbalimbali na miti, baadhi katika eneo hilo. Migomba huzalisha ndizi ambazo hutumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu ambao wametoka kuvuna maparachichi ambayo yamewekwa tayari katika kontena kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Zao la parachichi hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika mazao yake au mavuno ya makabichi mengi ambayo yamekwisha kuvunwa, akizungukwa na eneo kubwa la shamba. Makabichi haya hutumiwa na wakulima kama zao la biashara, ili kujiingizia kipato.

Mkulima aliyepo katika eneo la shamba hilo lenye mimea mbalimbali, lililozungukwa na bonde na vilima kwa mbali na miti tofautitofauti yenye rangi ya kijani, huku mabomba yakipita yakiashiria kilimo cha umwagiliaji kinawezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Kundi la watu mbalimbali ambao ni wakulima, baada ya kufanya mavuno ya viazi, ikiwa tayari wanavipakia kwenye makontena mbalimbali, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa masoko. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kuingiza kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa lenye nyanya mbalimbali ambazo baadhi ya nyanya hizo zikiwa bado hazijaiva na baadhi yake zikiwa zimeiva, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye matuta, ambako mimea mbalimbali inakuwa katika eneo hilo. Mabomba hayo hupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Eneo la shamba la migomba, eneo hili lina mimea na migomba mbalimbali yenye rangi ya kijani. Migomba ni zao linalotumia utoaji wa ndizi ambako, ndizi hutumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato kwa wakulima.

Eneo la shamba lenye mimea na miti yenye rangi ya kijani, toroli likiwa limebeba mazao mbalimbali ikiwemo ndizi, makabichi, viazi na karoti, mazao haya hutumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa lenye ardhi nyekundu eneo hili la shamba kukiwa na miti mbali mbali ya migomba mbele ya shamba hilo wakulima mbalimbali wakiwa wanalima au kuvuna viazi ambavyo viko tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, viazi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa lenye mimea ya kijani na ardhi nyekundu, akiwa ameshikilia tikiti na matikiti mengine yakiwa chini. Tikiti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba ambapo mbogamboga zikiwa zimelimwa katika eneo, watu mbalimbali wakiwa wanapita katika mazingira hayo lakini soko au sehemu ya kununua bidhaa ikiwa katika eneo hilo.

Mkulima mdogo mwenye mashine ya kulimia udongo. Mashine ndogo ya kilimo inayotumika kulimia na kulegeza udongo, inatumika kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda kulimia bustani mpya au kulegeza udongo mgumu.

Eneo la shamba kubwa ambako bado halijalimwa kwa pembeni likizungukwa na mimea yenye rangi ya kijani. Trekta hurahisisha kazi kwa ajili ya uandaaji wa mashamba kupitia mashine hizo, mashine hurahisisha kazi kwa binadamu.

Mimea iliyopo ndani wa mfumo unabomba unaopitisha maji ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea mbalimbali kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Eneo kubwa la shamba lililo na nyasi nyingi lililozungukwa na miti mbalimbali au msitu wenye miti yenye rangi ya kijani, trekta likiwa linakata nyasi ili kurahisisha kazi kwa kutumia mashine hiyo ya trekta.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo cha haidroponiki hutumika katika eneo hili, ili kuwezesha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo kwenye mfumo wa mabomba ambapo maji hupita katika eneo hilo, ili kuwezesha ukuaji wa mbegu hizo kwa kutumia maji, bila kuhusisha udongo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Ardhi ya shamba lenye udongo mwekundu, trekta likiwa katika eneo hilo tayari, kwa ajili ya kufanya kazi ya kuandaa hilo shamba tayari kwa ajili ya kulimwa, trekta ni mashine inayosaidia kurahisisha kazi katika mfumo wa kilimo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa mabomba ambayo yanapitisha maji. Mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo unaosaidia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Eneo la shamba, eneo hili lenye ardhi lenye mimea ya kijani ambapo trekta husaidia katika utekelezaji wa kazi katika kuandaa mashamba mbalimbali, hurahisisha kazi kutumia matrekta hayo.

Eneo kubwa la shamba, pembeni kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani. Matrekta mawili yakifanya shughuli za kilimo katika eneo hili. Matrekta ni mfumo unaosaidia katika kuandaa shamba vizuri.

Sehemu kubwa la bwawa la samaki, neti ikiwa juu ya bwawa hili kuakikisha usafi ukifanyika na kutendeka ili kuziia vitu vichafu kuingia katika eneo hilo na kuzuru samaki, samaki hutumia kama chanzo cha biashara lakini pia hutupatia chakura.

Bwala la samaki. Mabwawa haya ya samaki hutumika kwa ajili ya kutunzia aina mbalimbali ya samaki. Samaki hutumika kwa ajili ya kufanyia biashara lakini pia ni chanzo cha chakula cha binadamu.

Eneo kubwa la bwawa la samaki. Samaki hawa mbalimbali ambao wamevutwa katika neti maalumu, tayari kwa ajili ya kuwafanyia uchakatuaji kwa ajili ya matumizi mbalimbali, na kwenda kuuzwa tayari kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mtu akiwa katika eneo kubwa lenye lililowazi ambapo miti mingi imekatwa, kukata miti kuweza kusababisha ukame lakini pia ukosefu wa yeye wa katika ardhi upandaji wa miti husaidia upatikanaji wa hewa iliyosafi na salama.

Mkulima akiwa kwenye shamba au bustani ndogo ya miti mbalimbali ambapo anamwagilia kwa kutumia jeki kubwa lenye rangi ya kijani. Hii inaonyesha kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo.

Kundi la watu wakiwa kwenye ardhi ambayo ina ukosefu wa miti, watu hao wanafanya upandikizaji wa miti katika eneo hilo ili kuokoa uoto wa asilia kwa ajili ya kupandikiza miti hiyo katika eneo hilo.

Eneo kubwa la msitu, uliozungukwa na milima na miti mbalimbali na mimea tofautitofauti yenye rangi ya kijani. Baadhi ya watu wakitembea kwenye barabara nyembamba, katika eneo hilo.

Eneo kubwa ambapo kuna ukosefu wa miti mingi. katika eneo hilo mtu akiwa anapanda miti katika ardhi hiyo, husaidia katika kuleta afya ya eneo hilo na mazingira kuwa safi lakini pia usambazaji wa hewa iliyo safi na salama kwa upandikizaji wa miti.

Eneo ambapo mtu amepanda miti mbalimbali, miti husaidia katika kupata hewa safi kutunza mazingira na kubalance oksijeni katika mazingira yetu.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo maalumu wa kupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachosaidia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu ambao unapitisha maji na kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika kontena maalumu inayoruhusu upitaji wa maji kupita kupitia mabomba, ambayo husaidia ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho kinasaidia ukuaji wa mimea, kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea hiyo iliopo katika mfumo maalum unaoruhusu upitishaji wa maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mabeseni maalumu yanayopitisha vibomba vidogo vya maji ili kuwezesha maji kuingia katika mabeseni hayo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea mingi iliopo na rangi ya kijani iliopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji, mimea hii hukua kwa kutumia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika chombo maalumu inawezesha upitishaji wa maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponi, unaohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea hiyo iliyopo katika kontena maalumu ambayo inapitisha maji kwa mfumo wa mabomba, ili kuwezesha ukuaji mimea hiyo kwa kutumia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kusisisha udongo.

Mimea iliyopo katika bomba maalumu ambapo maji hupita katika mfumo huo ili kuwezesha ukuaji wa mimea; kilimo hiki ni kilimo cha hydroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mabomba yanayopitisha maji, mimea hii hukua kwa kutumia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo, kilimo hiki ni kilimo cha mfumo wa haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa mabomba unaopitisha maji, huku mimea ikiwa ndani ya mabomba hayo kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinchohusisha, ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Kontena maalumu zilizobeba mimea mbalimbali, kontena hizi zinazoruhusu maji kupita chini ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua, mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambacho husaidia ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika chombo maalumu ambacho kinapitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo ch haidroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo ndani ya mabomba, yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji, na bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, ikiwa katika sehemu maalumu, ambapo ipo ndani ya mabomba, mabomba hayo hupitisha maji kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Kilimo cha haidroponi, mimea hii inakuwa kwa kutumia, mfumo wa maji unaopita katika mabomba hayo kilimo hiki huusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa mabomba ambayo mabomba hayo hupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia na bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mimea kukua kwenye mabomba maalumu yanayopitisha maji, ambayo mimea hiyi hukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena ambao kuna mfumo wa mabomba unapitisha maji ndani ya mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha hydroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya vyombo maalumu vinavyoruhusu upitishaji wa maji kwa kutumia mabomba, mimea hii hukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi.

Mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa katika mfumo wa mabomba unaopitisha maji kuwezesha ukuaji mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani iliyowekwa katika mfumo wa mabomba ambayo inapitisha maji ili kuwezesha ukuaji mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu unawezesha ukuwaji huo wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo. Mfumo huu ni mfumo wa elimu wa hydroponiki unaohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mfumo wa mabomba unaopitisha maji. Mimea hiyo hukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo. kilimo hiko ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo maalumu ambayo maji hupita kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo maalum unaoruhusu maji kupita, na kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu ni mfumo wa haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea ambayo inakuwa katika mfumo maalumu unaohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo, mfumo huu ni mfumo wa haidroponi unahusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa mabomba unaopotisha maji, mfumo huu ni wa kilimo cha hidroponiki, mfumo huu unawezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Konteina maalumu inayoweka mimea mbali mbali kwa ndani kukiwa na maji ambayo yamepitishwa katika mabomba madogo madogo, mimea hii hukua kutumia hayo maji bila kuhusisha udongo; aina hiyo ya kilimo ni kilimo cha haidroponiki.

Mimea iliopo katika mfumo wa maalumu ambako mimea hiyo hupata maji, ili kuwezesha ukuaji wamea hiyo bila kuhusisha udongo kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mabomba mbalimbali ambayo hutunzia mimea ambayo hupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho uhusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Chombo maalumu kilichowekwa mimea ambako bomba ndogo za maji zikipita, zikiashiria ukuaji mimea hiyo kwa kutumia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mashine hii maalumu hutumika kwa ajili ya kuweka mimea ambapo maji kuingia katika mfumo huo wa mashine ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena maalumu, inawezesha upatikanaji wa maji katika kontena hizo, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Ukuaji wa mimea hiyo bila kuhusisha udongo ni kilimo cha haidroponi.

Mfumo wa mabomba unaopitisha maji ndani kukiwa na mimea hiyo ambayo hupata maji na kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukua kwa kutumia maji na bila ya kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba, unaopitisha maji ambapo huwezesha mimea hiyo kuweza kukua. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea, bila kutumia udongo.

Mkulima huyo akiwa katika shamba lenye mfumo wa ukuaji wa mimea unaotumia haidroponi, ambapo mimea hiyo iko katika mabomba maalumu yanayopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo bila kuhusisha udongo.

Mabomba maalumu ambayo hupitisha maji kwa ajili ya mimea kukua, kutumia maji bila kuhusisha udongo. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponiki unaohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba unaopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba yanayopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu wa kupitisha maji katika mabomba hayo ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo ndani ya mabomba, huku mfumo wa maji kupita katika eneo hilo ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Eneo la mimea lenye mimea mbalimbali ambapo mfumo wa umwagiliaji hupita katika mabomba hayo kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa upitishaji maji wa mabomba kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki kinachousisha ukuaji wa mimea bila kuusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu wa mabomba yanayopitisha maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba maalumu ambayo hupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haudroponi kinachohusisha ukuaji umemea bila kutumia udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika chombo maalumu, ambapo mabomba ya maji hupita ili maji kuweza kutumika katika mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho kinawezesha ukuaji wa mimea kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mfumo wa mabomba unaopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea mingi iliopo katika mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mimea uliopo katika mabomba maalumu yanayopitisha maji, mfumo huu ni mfumo wa haidroponi. Mfumo wa haidroponi hutumia maji kuwezesha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mabomba haya yanayohusu maji kupita, mimea huwekwa katika mabomba hayo ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho huwezesha mimea kukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo kwenye makontena maalumu ambapo maji hupita ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, hiki ni kilimo cha triponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika chombo maalumu ambapo mifumo ya maji kupitia mabomba hupitisha maji katika mimea hiyo kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mabomba mbalimbali, ambayo huwekwa mimea katika mabomba hayo, ambayo hupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu unaoruhusu maji kupita ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha kihaidroponiki, kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Eneo la nje lenye mfumo wa mabomba ambayo mimea huwekwa ili kuwezesha maji kupita katika mimea hiyo, kusaidia ukuaji wa mimea hiyo bila kuhusisha udongo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mtu akiwa ndani ya shamba lenye mfumo wa haidroponiki, mimea hiyo inayokuwa ndani ya mabomba inayopitisha maji, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponiki unahusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Kilimo cha haidroponi, mimea hiyo iliyopo katika mfumo wa mabomba yanayopita chini, maji husaidia mimea hiyo kukua. Kilimo cha haidroponi ni kilimo ambacho kinahusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea inayokuwa katika mfumo wa mabomba inayopitisha maji ambayo inawezesha ukuaji mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea kupitia maji bila kuhusisha udongo.

Eneo la mimea lenye kuwezesha mfumo wa ukuaji wa mimea kwa mfumo wa kihaidroponiki, mimea hii iliyopo kwenye vyombo au mabomba yanayopitisha maji, tayari kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponiki, unahusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji. Mimea hii kukua kupitia maji haya. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Eneo la nje lenye mabomba yanayopitisha maji ikiwezesha ukuaji wa mimea hiyo, mfumo huu ni mfumo wa haidroponi unahusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Ng'ombe wengi walio katika mazizi maalumu ambapo hujipatia malisho. Ng'ombe hawa hutumika kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia katika mfumo wa viwanda huleta nyama kwa ajili ya kwenda kuziuza maeneo mbalimbali.

Kuku mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu, kuku hawa hutumika na wafugaji kwa ajili ya kuwauza au kuzalisha nyama ambazo hutumika kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la mananasi ikiwa sehemu ya kilimo cha viwanda. Idadi kubwa ya mimea ya mananasi iliyopandwa kwa safu, uzalishaji wa kibiashara na kiwango kikubwa. Kilimo cha viwanda mara nyingi huhusisha matumizi ya teknolojia, mbinu za kisasa za umwagiliaji mbolea na wadudu ili kuongeza uzalishaji na ufanisi.

Shamba kubwa la ndizi migomba mingi iliyopo katika ardhi hiyo, ndizi hizo zikiwa bado nyingi hazijaiva, ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la ufugaji ambapo ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi maalumu, ng'ombe hawa hutumika kwa ajili ya kutoa maziwa lakini pia nyama ambapo wafugaji hao utumika kwa ajili ya kujipatia kipato.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi waliopo katika zizi maalumu la kisasa, tayari kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia ufugaji hutumia kwa ajili ya kutoa nyama na kujiingizia kipato.

Mchakato wa kilimo cha viwanda hasa upande wa kuchambua na kusafirisha nyanya. Nyanya zikipitia kwenye mkanda wa kusafirisha ambapo zinasafishwa au kupangwa kabla ya kwenda hatua inayofuata ya usindikaji na ufungashaji. Hii inaashiria matumizi ya teknlojia na mashine katika uzalishaji wa mazao kwa wingi.

Eneo la shamba. Mkulima huyo akiwa katikati ya shamba la nyanya, nyanya hizo nyingi zikiwa bado hazijaiva. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akimwaga vitunguu mbalimbali, ikiashiria mavuno aliyoyapata katika shamba la vitunguu, vitunguu ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mavuno ya vitunguu mbalimbali, kundi kubwa la vitunguu ambalo limekwisha vunwa, likiwa linapakiwa katika kontena maalumu, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, mfumo huu wa uchakataji ni mfumo wa uchakataji wa viwanda, ambao hurahisisha kwa kutumia mashine na teknolojia iliyo sahihi.

Kundi kubwa la vitunguu ambavyo vimetokwa kuvunwa shambani, mtu huyo akichukua vitunguu hivyo kwa ajili ya kuvipakia katika viroba mbalimbali, tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza, vitunguu ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Ng'ombe mbalimbali wakiwa kwenye zizi maalum ambapo hutumia kwa ajili ya kupata maji lakini chakula. Ng'ombe hawa wenye rangi nyeupe na nyeusi hutumika kwenye kuzalisha maziwa lakini pia nyama ambapo wakulima hutumia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la kiwanda kidogo ambapo inatumika kwa ajili ya kuandaa nyanya tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, kiwanda hicho huandaa na kuzipakia nyanya katika mfumo maalumu ambacho huwasaidia kwenda kuuza katika masoko makubwa maalumu.

Kundi kubwa la vitunguu mbalimbali vilivyopo chini baadhi yake vikiwa vimefungwa kwenye magunia makubwa, zao la vitunguu hutumika kama zao la biashara kwa wakulima ili kuweza kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali waliokuwa kiwandani tayari kwa ajili ya kupakia na kuandaa matunda mbalimbali, kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti, kiwanda hurahisisha kazi katika uandaaji na kutoa bidhaa zilizo bora kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Zizi kubwa la ng'ombe, lenye ng'ombe mbalimbali wenye rangi nyeupe na nyeusi, ng'ombe hao hutumika kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia hutumika kuzalisha nyamba ambapo wafugaji hutumia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa lililojengwa mahususi kwa ajili ya mazizi ya ng'ombe, eneo hili ng'ombe huja kupata malisho kama vile maji au kusafishwa ng'ombe hawa hutumika hususani kwa nyama au uzalishaji wa maziwa.

Eneo kubwa la shamba, lenye mimea ya rangi ya kijani, ambapo maji mengi yakiwa yamelowesha ardhi hiyo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikifanyika katika shamba hilo.

Ardhi kubwa ya shamba lenye udongo mwekundu, shamba hilo kubwa lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani na miti michache katika eneo hilo, shamba hili lipo tayari kwa ajili ya kulimwa huku mifumo ya mabomba ya maji ikipita, kuwezesha kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba lililoandaliwa na matuta mengi ambako maji mengi yakiwa katika ardhi hiyo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji ambacho husaidia katika mfumo wa kilimo.

Eneo la shamba mimea mbalimbali iliyopo katika shamba hilo, huku bomba jeusi likipata likiashiria mfumo wa maji katika eneo hilo ambapo wakulima hutumia kama kilimo cha umwagiliaji.

Mimea iliyopo katika ardhi yenye udongo uliyo lowana na maji mengi. Mimea hiyo inakuwa kwa kutumia mfumo wa udongo, lakini pia kuhusisha maji ambapo, wamkulima humwagilia maji safi ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani iliyozungukwa na miti au vichaka mbalimbali, milima ikiwa katika hali hiyo pia mabomba yanapita katika shamba hilo kuashiria kilimo cha umwagiliaji.

Shamba maalumu ambapo mkulima akiwa anarekebisha mfumo wa mabomba, ambao husaidia umwagiliaji katika eneo hilo, ambako mimea inapatikana maji husaidia katika ukuaji wa mimea tofauti tofauti.

Ardhi yenye udongo mwekundu yenye kupatikana mimea mbalimbali ambayo inakua katika eneo hilo. Mfumo wa maji wa mabomba ukipita ukiashiria mfumo wa umwagiliaji ukipita katika eneo hilo na kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Mkulima akiwa katika shamba lake, mimea mbalimbali ikiwa katika shamba lake akilimwagilia, kilimo cha umwagiliaji husaidia katika ukuaji wa mimea mbalimbali katika mashamba.

Mimea iliyopo katika sehemu maalum ya ukuzaji wa memea hiyo, kwenye ardhi yenye udongo mwekundu mabomba ya maji yakipita katika eneo hilo nikiashiria kilimo cha umwagiliaji, mfumo huu husaidia katika matumizi bora ya maji na kudumisha hali zinazofaa kwa ukuaji wa mimea.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali, mimea hii ambayo inakua kwenye ardhi yenye udongo lakini pia mifumo ya maji ya mabomba ikiwa inapita, kuashiria kitendo cha umwagiliaji kikitokea katika eneo hili.

Ardhi maalumu ambayo iko tayari kwa ajili ya kulima, ardhi hii ina mfumo unaopitisha maji na mabomba yanayohakikisha usambazaji wa maji, ili kuwezesha ardhi hiyo kuwa na rutuba na kufanya mimea hiyo kukua katika ardhi hiyo.

Eneo la shamba lenye mimea midogomidogo ambayo bado haijakuwa sana. Eneo hilo la shamba kuna mifumo ya bomba ikipita kuashiria maji yapo katika eneo hilo la shamba. Kilimo hiki ni kilimo cha umwagiliaji kinachowasaidia wakulima mbalimbali.

Eneo la shamba lililozungukwa na miti mingi mirefu yenye rangi ya kijani, katika shamba hilo mimea imekua imeoana kutokana na umwagiliaji unaoendelea kupitia mabomba yaliyopo katika shamba hilo.

Ardhi yenye matuta na mimea inayokuwa katika eneo hilo, mfumo wa maji kupitia mabomba hutumika kwa ajili ya kumwagilia sehemu kubwa ya mashamba hayo, ili kuwezesha upatikanaji wa maji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, vichaka vikubwa vikionekana kwa mbele. Mfumo wa maji wa mabomba ukipita katika eneo hilo yakiashiria mfumo wa umwagiliaji unaowasaidia wakulima katika kipindi cha kilimo.

Eneo kubwa la shamba kukiwa na miti mbalimbali lakini mimea ikiwa inakua katika eneo hilo, mifumo ya bomba inayomwaga maji ikiwezesha ukuaji wa mimea hiyo katika eneo hilo.

Watu wawili wakiwa katika shamba lenye mimea ikizungukwa na miti katika eneo hilo yenye rangi ya kijani, wakiwa wameshikilia mabomba yanayotoa maji ikiashiria mfumo wa umwagiliaji unaowawezesha wakulima kumwagilia mashamba yao.

Eneo la shamba kubwa lenye vichaka na mimea ya rangi ya kijani, eneo hilo la shamba lina mimea ya rangi ya kijani mfumo wa mabomba yanayomwaga maji, ikiashiria mfumo wa kilimo cha umwagiliaji unaowazesha mimea kukua kupitia maji hayo.

Ardhi ya shamba yenye matuta mbalimbali, eneo hili mabomba yakiwa yanapita tayari kwa ajili ya usambazaji wa maji, ambayo inaashiria kilimo cha umwagiliaji ambapo husaidia ukuwaji wa mimea katika shamba.

Eneo la ardhi la kilimo kukiwa na mimea mbalimbali katika eneo hilo, mfumo wa maji ambapo mabomba hupita katika ardhi hiyo kwa ajili ya kuwezesha umwagiliaji wa mimea hiyo ili kusaidia ukuwaji wa mimea hiyo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani ambayo mimea hiyo imelimwa katika mfumo wa matuta bomba, lililokuwa linapita katikati eneo hilo ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kinachowasaidia wakulima katika kipindi chao cha kilimo.

Eneo la nje la shamba ambapo mtu huyu akiwa ameshikilia jagi ambalo linamwaga maji katika mimea hiyo, maji husaidia katika ukuaji wa mimea mbalimbali.

Kilimo cha umwagiliaji, eneo hili la shamba lenye mimea mbalimbali iliyo kwenye mfumo wa matuta mengi, mimea hii inakua kutokana na kilimo cha umwagiliaji ya mabomba yanayopitishwa katika ardhi hiyo ambayo maji humwagilia eneo hilo kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Mandhari ya wazi ya mnyama pori mbele, simba akiwa amelala kwenye nyasi kavu, nyuma yake kuna vichaka na miti michache na mbali zaidi kuna jiji lenye majengo marefu na anga hafifu.

Eneo lenye ardhi yenye asilia lenye miti michache katikati lakini vichaka kwa mbele vikiwa na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani, tembo wengi katika eneo hilo likiashiria ni eneo la wanyama pori.

Eneo kubwa lililowazi lenye uoto wa asilia, mimea, na vichaka mbalimbali vikiwa katika eneo hilo lenye rangi ya kijani. Milima mbalimbali ikiwa katika eneo hilo. Barabara inayoshuka, ikiashiria usafiri ukipatikana katika eneo hilo.

Ardhi iliyotambarare yenye nyasi yenye rangi ya kahawia na miti iliyotawanyika katika maeneo mbalimbali, vilima kwa mbali vikiwa katika eneo hilo, ikioneshea eneo la asili ambapo hupatikana wanyama mbalimbali pia.

Eneo kubwa lililo wazi lenye bwawa kubwa la maji, mimea mbalimbali, miti na vichaka, ama misitu, iliyozunguka eneo hilo lililo na asili. Eneo hili la maji hutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa lililo wazi lenye mto wa maji, ukiwa unapita katika eneo hilo. Mimea mbalimbali na vichaka au msitu wenye miti yenye rangi ya kijani, likizunguka mto huo.

Eneo kubwa la msitu, ikiwa imejaa na mimea mbalimbali na miti inayotengeneza msitu katika eneo hilo lenye vilima mbalimbali, hii inaashiria eneo lililo na uoto wa asilia.

Eneo kubwa la ardhi iliyozunguka na miti na vichaka mbalimbali vyenye rangi ya kijani, ikiashiria uoto wa asilia katika eneo hilo. Twiga mbalimbali wakiwemo, ikiashiria eneo la mbuga la wanyama ambako wanyama hao hupatikana.

Mandhari ya uwazi katika Savana, wakati wa jua linapochomoza, kuna njia ya udongo katikati ikipita kwenye nyasi kavu, mbali kidogo kuna miti michache na vichaka, na anga lina rangi ya machweo, yenye vivuli vya bluu na machungwa.

Eneo la tambarare lenye nyasi zenye rangi ya kahawia na mti mmoja ukiwa katika eneo hilo. twiga wakiwa wanafanya malisho katika mti huo ikiashiria ni eneo la mbuga ya wanyama, wanyama mbalimbali hupatikana katika eneo hilo.

Eneo kubwa lililowazi lenye ardhi yenye miti mbalimbali. Kwa nyuma kuna msitu wenye miti mingi ikiashiria uoto asilia katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ziwa lililozungukwa na mimea na miti midogomidogo yenye rangi ya kijani, eneo hili la ziwa hutumika kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za uvuvi, mitumbwi kadhaa ikiwa katika eneo hilo.

Eneno lenye ardhi yenye udongo mwekundu, mti mmoja mkubwa na mengine mbalimbali ikionekana katika eneo hilo, eneo la asilia. Jua likiwa linazama katika anga iliyotulivu.

Eneo kubwa lenye utambarare lenye ukosefu wa miti, mti mmoja upo katika eneo hilo ukionyesha ukosefu wa miti mingi katika eneo hilo lenye ardhi yenye rangi ya kahawia.

Eneo kubwa lililo wazi, lililozungukwa na miti mingi. Nyumba chache zikiwa katika eneo hilo. Milima mbalimbali ikipatikana katika ardhi hiyo ya asilia, na nyumba tofauti hupatikana katika mazingira haya.

Eneo kubwa lililo wazi lenye ardhi yenye mimea na ardhi yenye rangi ya kahawia, miti mbalimbali ikiwa katika eneo hilo ikionyesha uoto asilia katika eneo hilo na wanyama mbalimbali wakipatikana katika maeneo hayo.

Eneo kubwa lililowazi lenye kupitisha maji kwa njia ya mifereji lakini pia msitu mdogo wenye miti mbalimbali, kwa nyuma kukiwa na baadhi ya milima katika eneo hilo ikiashiria uoto asilia.

Eneo kubwa lililo tambarare , lililo na miti mingi na vichaka na misitu tofautitofauti, iliyojaa miti yenye rangi ya kijani, eneo hili ni eneo la asilia ambapo ni maeneo ya kijijini.

Eneo kubwa lenye ardhi na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani, wanyama mbalimbali kama vile swala na pundamilia wakiwa katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kupata malisho. Hii inaashiria ni eneo la mbuga ya wanyama ambako wanyama mbalimbali hupatikana katika eneo hili.

Eneo kubwa lililo wazi lenye vichaka na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani, iliyozungukwa na vilima mbalimbali. Eneo hili ni eneo la asilia, ambapo hupatikana wanyama mbalimbali walio wakali.

Eneo kubwa la ardhi lenye mimea lakini pia vichaka au misitu mbalimbali, na milima mbalimbali katika eneo hilo ukiashiria uoto wa asilia unaopatikana katika mazingira hayo.

Eneo kubwa la vichaka na miti iliyotawala katika eneo hilo mimea mbalimbali, ikiwa imekua yenye rangi ya kijani na barabara iliyonyooka inaashiria eneo la asili la eneo hilo.

Eneo kubwa lenye milima mbalimbali, ardhi yenye ukijani, miti mbalimbali ikiwa imezunguka eneo hilo. Ikiashiria eneo la asilia, barabara nyembamba ikiwa inapita Katika eneo hilo.

Eneo kubwa lililo wazi , lenye mimea na miti na vichaka mbalimbali ambapo miti na mimea yenye rangi ya kijani, mfumo wa maji hupita katika eneo hilo, eneo hili la asilia lenye uoto wa asilia.

Eneo lenye miti yenye rangi ya kijani na mimea yenye rangi ya kijani, barabara ndefu yenye ardhi yenye udongo ikipita kuelekea sehemu ya juu. Eneo hili ni eneo la asilia ambapo wanyama mbalimbali hupatikana pia katika eneo hili.

Eneo kubwa lililotambarare lenye ardhi kijani eneo hili lenye miti miwili, ikiashiria upatikanaji wa hewa safi, katika eneo hilo ingawa kuna miti michache anga ikiwa ina rangi ya bluu na nyeupe.

Eneo kubwa yenye ardhi yenye mimea ama nyasi za asili yenye rangi ya kawaida na kijani, eneo hili la asili hupatikana viumbe au wanyama mbalimbali.

Eneo kubwa lililowazi, lenye vilima mbalimbali vyenye mimea na miti yenye rangi ya kijani. Eneo hili lenye uoto wa asili hupatikana viumbe mbalimbali ama ndege mbalimbali.

Eneo kubwa lenye ardhi yenye nyasi ama mimea yenye rangi ya kahawia . lakini miti mingi yenye rangi ya kijani na mlima wa mbali ,tembo mbalimbali au katika eneo hilo likiashiria eneo la mboga la wanyama au eneo lahalisi.

Mbuzi wakiwa kwenye zizi maalumu ambapo wamehifadhiwa kwa kupata chakula na maji kama malisho yao, mbuzi ni mifugo inayotumiwa kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia kutoa nyama ambayo hutumika na watu mbalimbali, mkulima hutumia mifugo hii kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wanawake wawili wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, lenye ardhi na mimea na miti tofautitofauti yenye rangi ya kijani wakiwa wameshikilia mbuzi huyo ambaye hutumia kwa ajili ya kutoa maziwa lakini pia kuzalisha nyama.

Eneo kubwa lenye zizi ya mbuzi mbalimbali wakiwa katika mazizi hayo tayari kwa ajili ya kupata malisho, mbuzi hutumika kwa ajili ya kupata maziwa lakini pia nyama huku wafugaji wakijiendeleza kwa kupata kipato.

Mbuzi mbalimbali waliopo kwenye zizi ambapo wanapatiwa chakula lakini pia maji mbuzi ni mnyama anayetumika kwa ajili ya kutoa maziwa lakini pia kupata nyama na pia wengine hutumika kwa ajili ya kuuza kwaa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani, na shamba kubwa la mahindi. Mfugaji akiwa analisha mbuzi hao kwa ajili ya kupata malisho, ambao hutumiwa kwa ajili ya chakula ama kupata maziwa au kujiingizia kipato.

Eneo la zizi la mbuzi wakiwa wanapata malisho ya majani ambako mbuzi hao hutumika kwa ajili ya chakula, kutoa maziwa au kwa ajili ya kufanyia biashara kwa kuwauza masokoni.

Eneo lililo tambarare lenye ardhi yenye udongo mwekundu iliyo na mawemawe. Kwa pembeni kukiwa na vichaka na miti yenye rangi ya kijani. Mbuzi mbalimbali wakiwa wanapata malisho katika eneo hilo. Mbuzi hutumiwa kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia kwa ajili ya chakula au kuuzwa na kujipatia kipato.

Kundi la kuku waliopo katika banda maalumu ambapo chakula kimemwagwa, lakini pia upatikanaji wa maji upo katika banda hilo. Kuku ni mnyama anayetumika kwa ajili ya kula na kujipatia mboga, lakini pia ni zao la biashara inawasaidia wafugaji kujipatia kipato.

Kuku wengi waliopo katika chumba maalumu ambako mfugaji huyo anatoa chakula kwa ajili ya malisho ya kuku hao, uku hutumika kwa ajili ya nyama lakini pia wafugaji hutumia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mfugaji akiwa katikati wa mifugo mbalimbali kama vile kuku na bata akizungukwa na mimea mbalimbali, na miti yenye rangi ya kijani mifugo hii hutumika kwa ajili ya kuzalisha chakula, ambao wafugaji wengi hutumia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Ufugaji wa kuku katika eneo hilo kuku mbalimbali wakiwa katika eneo hili ikiashilia ufugaji kutumia kuku kwa ajili ya nyama ila pia kuwauza hili kujiingizia kipato.

Eneo la nje lenye ufugaji wa bata na kuku na ndege wengine, hii inaashiria ufugaji huyu akiwa anafuga wanyama hawa tayari kwa ajili ya kula kupata mboga au kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Eneo kubwa au chumba cha ufugaji wa kuku, waliotunzwa na kuwa katika mazingira yaliyo salama ambapo huwawezesha kupata maji na chakula, kuku hutumiwa kama chakula lakini pia huuzwa kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani lakini pia kuku mbalimbali. Kuku hutumika kwa ajili ya chakula lakini pia kwa ajili ya biashara.

Miti inayotoa mbegu au inayohifadhi mbegu za matikiti. Mkulima hutumia mbegu hizi kwenda kulima shambani, ili kuvuna matikiti ambayo hutumiwa kama zao la biashara, kwa ajili ya kujiingizia pato.

Ardhi ya udongo iliyo na mimea ambayo mbegu zao zinakuwa katika ardhi hiyo, mifumo ya maji ya mabomba ikanapita katika ardhi hiyo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kinachosaidia wakulima katika kipindi cha kilimo.

Ardhi yenye mimea mbalimbali, ambako mbegu zimeshawekwa tayari kwa ajili ya kuchepua. Mifumo ya maji ya bomba yakipita katika eneo hilo yakiashiria mfumo wa umwagiliaji umepita katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo; shamba hili lililokuwa limeloana ambapo mbegu zikishamwagwa katika ardhi hiyo, fumo wa mabomba ya maji ukipita ikiashiria kilimo cha umwagiliaji ikiendelea katika shamba hilo.

Paketi ya mbegu za nyanya paketi hiyo hutumika kuweka mbegu za nyanya ambazo hutumika na mkulima kwa ajili ya kilimo cha nyanya, nyanya ni zao la biashara linalotumika na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba lililolimwa kwa matuta huku mimea mbalimbali ikiwa imepandwa katika ardhi hiyo. Mfumo wa mabomba ukipita ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Pakti mbalimbali zenye mbegu tofauti tofauti kama vile hoho, nyanya, vitunguu na mboga "mboga mboga za majani". Hizi ni mbegu ambazo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kuandaa mazao yao tofauti tofauti.

Pakiti za mbegu mbalimbali ikiwemo: karoti, mbogamboga, hoho, na nyanya. Mbegu hizi hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupanda shambani, ili kuandaa mazao yao tofautitofauti.

Mbegu mbalimbali ziliopo katika eneo hilo la shamba, mfumo wa maji kupitia mabomba ulipita katika eneo hilo ikiashiria umwagiliaji wa mimea katika eneo hilo.

Tembo mbalimbali waliopo katika ardhi yenye udongo mwekundu, wakiwa na wasimamizi waliovalia sare, kundi kubwa linalowazunguka wakiwatazama linaashiria watalii katika eneo hilo la wanyamapori.

Eneo la nje likiwa na mimea mbalimbali na miti mirefu yenye rangi ya kijani, twiga hao wakiwa katika eneo hilo ikiashiria ni eneo la mbuga za wanyama ambao kwa wanyama mbalimbali hupatikana katika eneo hilo.

Tembo mtoto aliyepo katika ardhi yenye udongo mwekundu, watu mbalimbali wakiwa wanasimamia wanyama hao ambao wanapatikana katika mbuga za wanyama mbalimbali.

Mamba ambaye ni mnyama wa porini, huainishwa kama mnyama wa porini na makini, mamba huyu akiwa kwenye ardhi kavu labda karibu na eneo la maji au katika makazi yake ya asili.

Twiga aliyepo katikati ya mazingira ya asilia yaliyozungukwa na mimea na miti mirefu yenye rangi ya kijani na rangi ya kahawia, twiga ni mnyama anayepatikana porini au mboga za wanyama.

Eneo la nje ambapo kuna mtu akiwa ameshikilia twiga, eneo hili lenye miti mbalimbali na vichaka vya misitu katika eneo hilo ikiashiria ni eneo la wanyama pori ambapo wanyama mbalimbali kama vile twiga, swala, pundamilia hupatikana katika maeneo hayo.

Tembo mtoto akiwa anakula baadhi ya majani, huku akizungukwa na vichaka na miti yenye rangi ya kijani, kwa nyuma kuna kundi la watu wakiwa wanaangalia tembo huyo, ikiashiria ni eneo la wanyamapori, ambapo watalii huja kuwatazama wanyama mbalimbali.

Tembo mbalimbali wakiwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu, waliokuwa wamezungukwa na watu mbalimbali hususani watalii ambao wame kuja kuangalia wanyama hao katika hifadhi hiyo ya wanyama.

Eneo kubwa lililo wazi lenye ardhi yenye mawe mawe mengi na mimea iliyokauka na miti michache yenye rangi ya kijani, pundamilia akiwa anapita katika eneo hilo akienda kutafuta malisho, milima ambayo iko mbali na eneo pundamilia aliopo.

Twiga mrefu na mkubwa akiwa kwenye eneo lenye miti mingi na ardhi yenye mimea ya kijani, eneo hili ni eneo la mbuga ya wanyama ambapo wanyama tofautitofauti hupatikana katika maeneo hayo.

Eneo kubwa lenye miti mingi na mimea ya rangi ya kijani, twiga mrefu akiwa katika eneo hilo, inaashiria eneo la mbuga la wanyama ambapo wanyama mbalimbali hupatikana katika maeneo hayo ya asili.

Eneo lenye twiga ambapo limezungukwa na miti na mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, eneo hili ni eneo la asilia linaweza kuwa eneo la mbuga za wanyama ,ambapo wanyama mbalimbali hutumika kama kitovu cha watalii kuja kuwaona wanyama hao.